Mashine ambazo zinatumika kwa ajili ya kuweka na kutolea pesa ambazo zinajulikana kwa jina la "ATM".

Vijana wawili wakiwa wamesimama nje ya jengo la benki ya (EQUITY) ambapo imebandikwa picha mbalimbali.

Wafanyakazi wa benki wakiwa wamekaa katika meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao huku wakiwa wanatoa huduma kwa wateja waliokaa kwenye viti mbele yao.

Ukurasa wa kimtandao wa benki ya keiesidi, ambao unatumika kwa ajili ya kusaidia na kurahisisha shuguli za malipo na manunuzi ya kimitandao.

Jengo linalotumika kwa shughuli za kibenki ambalo limebandikwa picha mbalimbali, vilevile kwa nje yake kuna sehemu ya kuegeshea magari.

Sehemu ambayo inafahamika kwa jina la baa, inayotumiwa na watu wenye umri kuanzia miaka kumi na nane, kwa ajili ya kwenda kupata vinywaji ambapo Kuna kabati linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia pombe.

Mkusanyiko wa watu wanawake kwa wanaume wenye rika mbalimbali, wakiwa wanapata burudani kwenye sehemu maalumu, ambayo inaruhusiwa watu kuanzia umri wa miaka kumi na nane; vilevile ina vinywaji baridi pamoja na vilevi.

Sehemu ambayo watu hutumia kwaajili ya kupata kinywaji baridi, ambayo inakabati ambalo linatumika kuhifadhia pombe kali

Gari ambalo lina rangi ya shaba, limewekwa nje ya nyumba huku nyuma yake kukiwa na gari lenye rangi ya bluu.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia magari vilevile lina mashine ama mitambo ambayo inatumika kwa ajili ya kunyanyulia magari hayo.

Magari yenye mundo wa kufanana, ambayo pia yana rangi nyeupe yote, yamewekwa katika mstari mmoja, ili kusubiria wateja kuja kununua.

Gari la kampuni ya toyota ambalo lina rangi nyeupe, lipo nje pia nyuma ake kuna makontena yenye rangi nyekundu.

Wauzaji wa magari waliovalia barakoa, ambao wamesimama mbele ya magari makubwa yanayofanana, yenye rangi nyeupe.

Duka ambalo linatumika kuuza Magari ya aina mbalimbali, ambalo geti lake limeachwa wazi ili kuwaruhusu wateja waweze kuingia kuweza kutazama Magari hayo.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia pamoja na kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, limewekwa pembeni mwa ukuta ambao umebandikwa picha zenye rangi nyekundu.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia pamoja na kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, limewekwa nje ya nyumba huku likiwa na mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya duka ambalo linatumika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa.

Jokofu ambalo linatumika kwaajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, limewekwa nje ya nyumba huku likiwa na jagi kwenye sehemu ya kupimia.

jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia pamoja na kuuzia maziwa zilizowekwa chuoa

Duka linalotumika kuuza bidhaa zitokanazo na maziwa ambalo lina muuzaji aliyevalia shati lenye rangi nyekundu pamoja na barakoa, vilevile akiwa ameweka vipimio juu ya kabati.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa, ambalo limewekwa bango lililoandikwa" SUPER MAZIWA ATM", vile vile lina friji kwa ajili ya kuhifadhia maziwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambapo limewekwa bango lililochorwa picha ya ng'ombe, vilevile kuna mteja aliyevalia koti lenye rangi ya bluu akiwa anaingia ndani.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo lina mashine inayotumika kwa ajili ya kufanyia malipo, vilevile pembeni yake kuna vyombo vya kuhifadhia na kusafirishia maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambapo ndani yake kuna wateja wawili wa kiume, wakiwa wanasubiria huduma hiyo pamoja na wauzaji waliokuwa ndani.

Mwanaume anayemimina maziwa kutoka kwenye jagi na kuweka kwenye kikombe akiwa pembezoni mwa jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa, ambalo lina jokofu lililobandikwa picha ya ng'ombe.

Mwanaume aliyevalia koti pamoja na viatu vyenye rangi nyekundu, akiwa amesimama pembezoni mwa duka ambalo linatumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa lijulikanalo kwa jina la "ATM ya maziwa".

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia, akiwa katika duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa ambapo kuna jokofu linalohifadhia bidhaa hizo.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa zitokanazo na maziwa, ambalo limewekwa nje vilevile kwa nyuma yake kuna chombo kinachotumika kwa ajili ya kuzimia moto.

Mwanamke akiwa kwenye duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa. Ambapo kuna majokofu yanayotumika kuhifadhia maziwa vilevile na kuhifadhia kachumbali.

Mwanaume aliye valia koti lenye rangi nyeupe, akiwa amesimama pembeni ya jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuziapamoja na kuhifadhia bidhaa za maziwa.

Watu wakiwa wamepanga foleni mbele ya duka linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, ambapo pia pembezoni kuna maduka mengine yanayo uza bidhaa tofautitofauti.

Mwanafunzi aliyevalia sare ya shule yuko katika duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ambazo zimewekwa kwenye kabati.

Mwanaume aliyesimama mbele ya jokofu, linalotumika kuhifadhia bidhaa za maziwa, akiwa anabonyeza mashine ya kielektroniki iliyokuwepo kwenye hilo jokofu.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa, ambalo lina muuzaji aliyesimama, huku akiwa ameshikilia mashine.

Duka linalo jishughuhulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwwa ya ng'ombe, ambapo mbele yake kuna mwanamke anabonyeza mtambo wa kielektroniki ulio kuwepo katika hilo jokofu.

Jokofu lililotengenezwa kwa kielektroniki, ambalo linatumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za Maziwa. Pia limebandikwa picha ya mtoto pamoja na ya ng'ombe.

Watu wawili wenye jinsia ya kiume wakiwa katika duka linalo uza bidhaa zinazotokana na ng’ombe, ikiwemo maziwa ambapo nyuma yao kuna kabati lililowekwa magaloni ya maziwa.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali za maziwa, ambalo lina jokofu linalotumika kwaajili ya kutunzia na kuuzia bidhaa hiyo.

Kijana akiwa amesimama ndani ya duka, liuzalo bidhaa mbalimbali za maziwa, ambazo zimewekwa katika kabati linalotumika kuhifadhia bidhaa hizo.

Duka linalo uza mahitaji mbalimbali ikiwa vinywaji baridi, likiwa na jokofu kwajili ya kuhifadhia maziwa ambalo lina mashine ya kieletroniki.

Mwanamke aliyesimama mbele ya jokofu linalotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa, ambalo limeandikwa "ATM" ya maziwa.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe yuko nje ya duka linalouza bidhaa za maziwa ambalo limeandikwa "Losiana ATM ya maziwa".

Jokofu linalo tumika kwaajili ya kuuzia pamoja na kuhifadhia bidhaa, zitokanazo na maziwa, ili zisiweze kuharibika lenye rangi ya bluu.

Duka linalojishuhulisha na bidhaa zinazotokana na ng'ombe, ikiwemo maziwa ambalo linajokofu la rangi ya bluu, linalitumika kuhifadhia maziwa.

jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa ,ambalo limewekwa pembezoni mwa ukuta, pia limechorwa picha mbalimbali za ngombe.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya duka, ambalo linauza bidhaa za maziwa, pia limechorwa picha ya ng'ombe pamoja na kikombe cha chai.

Duka linalotoa huduma ya kuuza bidhaa za maziwa ambalo lina wateja nje. Pia lina vyombo pembeni yake vinavyotumika kwa ajili ya kuhifadhia maziwa.

Jokofu linalotumika kwajili ya kutunzia, kuuzia bidhaa za maziwa lenye rangi nyeupe limewekwa ndani ya nyumba.

Jokofu linalotumika kwaajili ya kuhifadhi na kuuzia Maziwa, ambalo lina mifumo ya kielekroniki kwaajili ya kurahisisha ununuzi.

Jokofu linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia bidhaa za maziwa ambalo lina kikombe chenye rangi nyeupe, pia lina rangi ya bluu ambalo limeandikwa "ATM" ya maziwa.

Mwanamke akiwa amesimama kwenye duka linalotumika kwa ajili ya kuuza maziwa, huku akiwa anabonyeza mashine ya kieletroniki, iliyokuwepo kwenye jokofu la kuuzia maziwa.

Duka la kuuza bidhaa zinazotokana na ng'ombe, ikiwemo maziwa pamoja na nyama, ambalo lina rangi ya kijani.

Samani za majumbani ambazo zijulikanazo kama, viti pamoja na meza ya duara ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao iko nje ikisubiria kuuzwa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ama samani za majumbani, ikiwemo masofa pamoja na vitanda.

Fundi mwashi wawili ambao mmoja wao anaranda mbao pamoja na mwingine anakata kwa kutumia msumeno, huku nyuma yao kukiwa na bidhaa ama samani zilizokwisha tengenezwa.

Duka linalouza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo sofa pamoja na meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, vilevile na mapambo.

Samani za majumbani aina ya sofa ambalo limewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa vilevile kuna mwanaume akiwa amekaa.

Duka linalouza fenicha za maofisini, ikiwemo viti pamoja na meza, ambapo viti vimetengenezwa kwa kutumia vitambaa maalumu vyenye rangi nyeusi.

Masofa yenye rangi tofauti tofauti ikiwemo nyeupe na kijivu, yamewekwa nje ya nyumba ambapo pembeni yake kuna gari lililo paki lenye rangi ya kijivu.

Samani mbalimbali za majumbani ikiwemo viti, meza ndefu pamoja na masofa vimewekwa nje ili viweze kuuzwa.

Sofa lenye rangi ya kijivu huku likiwa na mito midogomidogo, limewekwa nje kwaajili kuuzwa ambapo kuna barabara inayopita magari.

Duka linalojihusisha na shughuli za uuzaji wa samani za majumbani, ikiwemo makochi ambayo yamewekwa nje yakisubiria wateja kuja kuyanunua, huku kukiwa na mwanamke amesimama.

Samani ya majumbani, ijulikanayo kwa jina la kitanda, ambayo imetengenezwa kwa kutumia mbao, vilevile ina nafasi mbili za kulalia ambayo ya juu pamoja na chini, imewekwa nje ili iuzwe.

Duka linalotumika kuuza samani za majumbani ikiwemo viti, meza, kabati pamoja na makochi, ambalo limebandikwa picha mbalimbali ukutani.

Duka liuzalo samani za majumbani ikiwemo viti, ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao vimewekwa vikisubiria wateja kuja kununua.

Samani za majumbani ikiwemo meza pamoja na vistuli vidogo vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa.

Duka la kuuza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo makochi, meza pamoja na picha zilizobandikwa ukutani.

Duka linalouza samani za majumbani, ikiwemo masofa ambayo yamewekwa katika mstari mmoja, yenye kufanana; vilevile, yana mto mmoja katika kila sofa.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuza samani za majumbani ikiwemo meza, masofa pamoja na viti, vilevile lina picha iliyobandikwa ukutani.

Sehemu ambayo inatumiwa na watu mbalimbali kwa ajili ya kupata chakula, vilevile ina viti pamoja na meza ziliyowekwa vikombe ama glasi.

Chumba cha kulalia wageni, ambacho kina kitanda kilichotandikwa na kuwekwa mito, vilevile kina kiti pamoja na meza, ambapo kuna milango iliyotengenezwa kwa mbao.

Mahali panapotoa huduma ya chakula pamoja na malazi ambapo, pamepambwa viti vilivyokuwa na mapambo ya aina tofauti tofauti.

Mwanamke mmoja aliyebebelea mkoba mkononi, huku akiwa na vijana wawili katika eneo ambalo linatoa huduma ya chakula pamoja na maladhi.

Mahali ambapo watu hupatumia, kwajili ya kupata huduma ya chakula pamoja na malazi wakiwapo safarini.

Wanaume watatu ambao wanalika tofauti, wakiwa wamesimama mbele ya sehemu ya mapokezi wakisubiria huduma.

Sehemu inayotumika kwa ajili ya watu kwenda kupumzikia ambayo, ina sehemu ya mapokezi, pia kuna viti pamoja na meza.

Wafanyabiashara wakiwa katika soko, huku wakiuza bidhaa zao ambazo wamezipanga kwenye vipimio, zijulikanazo kwa jina la nyanya.

Soko linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo: nyanya, pilipili hoho, karoti, vilevile lina wauzaji waliokaa kwenye viti , pamoja na wanunuzi wanaopita kuangalia bidhaa hizo.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo mihogo ambayo imewekwa katika meza iliyotengenezwa kwa kutumia mbao vilevile kuna wateja wanaopita na kuangalia bidhaa hizo.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, ambapo kuna mchele pamoja na maharage, ambayo yamehifadhiwa katika viroba. Vilevile kuna wateja wanaopita kuangalia bidhaa hizo.

Wauzaji wa mazao ya kilimo wakiwa wamekaa sokoni huku wakiwa wameweka bidhaa zao na kuzipima katika vipimio vyao, ambapo bidhaa hizo ni pamoja na nyana, vitunguu na kabichi.

Soko linalouza bidhaa mbalimbali, ambapo linawauzaji wakinamama walipanga nyanya zao katika vyombo mbalimbali pamoja nyengine kuzifunga katika vifungashio.

Soko liuzalo mahitaji mbalimbali ya nyumbani ikiwemo nyanya, matango, mchele pamoja na ndizi, pia kuna wateja ambao wanachagua na wengine wanaotembea.

Muuzaji wa bidhaa za kilimo ikiwemo Vitunguu, Karoti, Mapapai, pamoja na Mablokoli akiwa ameshikilia mazao hayo.

Duka linalo tumika kwaajili ya kuuzia bidhaa tofauti tofaut, Ikiwemo mikanda pamoja na viatu ambavyo vimewekwa katika kabati la ukutani kwa kuning'inizwa.

Watu wa rika pamoja na jinsia tofautitofauti, ikiwemo wanawake kwa wanaume, wakiwa sokoni wakifanya manunuzi ya mahitaji yao.

Duka liuzalo aina mabalimbali za bidhaa, ambapo kuna meza ya rangi, inayotumika na wauzaji kwa ajili ya kufanyia malipo kwa wateja.

Mashine ya kieletroniki, ambayo inatumika kwa ajili kufanyia malipo mbalimbali, ikiwemo ya kimtandao yenye rangi nyeusi. Pia kuna kadi ya benki ambayo ina rangi ya bluu.

Bango lililowekwa kwenye nyumba ambalo linatumika kuelezea kwamba jengo linauzwa, vilevile lina rangi nyekundu pamoja na nyeupe.

Jengo lenye ghorofa zaidi ya kumi, ambalo madirisha yake yamewekwa kwa kutumia vioo vilevile linafaa kwa ajili ya makazi ya watu.

Nyumba inayofaa kwa ajili ya makazi ya watu ambayo ni ya ghorofa moja, pia imezungukwa na uoto wa kupandwa ambao unasaidia kuleta hewa safi.

Duka linalouza aina mbalimbali za nguo, ambazo zimechomekwa kwenye enga na kuning'inizwa kwa ajili ya kuuzwa.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali ambapo zikiwemo suti pamoja na masharti ambayo yamewekwa katika vifungashio vya plastiki kwa ajili ya kutunza ubora wa bidhaa hizo.

Duka liuzalo aina mbalimbali za mavazi, ikiwemo makoti pamoja na mashati pia Kuna mabegi ambazo zimening'inizwa kwenye chuma renye rangi ya kijivu.

Duka linalouza aina za mavazi mbalimbali ikiwemo: suti, viatu, pamoja na mashati; ambayo yamewekwa kwenye henga na mengine yamepangwa kwenye meza.

Duka linalouza nguo aina ya suti ambazo zina rangi mbalimbali, pia zimening'inizwa kwenye kabati lililotengenezwa kwa chuma; lenye rangi nyeusi.

Duka linalouza bidhaa na mahitaji mbalimbali ya nyumbani, ambapo kuna wateja, waliosimama kwenye mstari wakisubiria huduma kwa muuzaji.

Duka linalojishughulisha na kuuza bidhaa, zikiwemo mavazi ambayo kama kofia, mashati, pamoja na viatu, ambayo yamewekwa kwenye makabati na pia kuning'inizwa ukutani.

Duka linalouza nguo za watoto wakike pamoja na viatu, mabzo zimewekwa kwenye heng`a kwa kuzining`iniza pia zina rangi tofautitofauti.

Duka la kuuza nguo za aina mbalimbali za watoto, ambazo zinaanzia umri wa mwaka mmoja mpaka saba, ambazo zimewekwa kwenye henga.

Jengo la ghorofa, ambalo lina maduka ya aina mbalimbali, ikiwemo maduka ya nguo, huku kukiwa na watu wanapita kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka linalouza nguo, ambazo nyingi ni za kiume, zilizowekwa katika meza na kupangwa katika mpangilio, maalumu na pia kuna bango linalo onesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini kwa robaini na tano.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia nguo za aina mbalimbali, ikiwemo mashati vile vile kuna picha iliyobandikwa ukutani ambapo sakafu yake imejengewa kwa kutumia mbao.

Duka linalo uza aina mbalimbali za mavazi, ikiwemo suti ambazo zimening`inizwa kwenye kabati pia kuna makabati, mengine yaliyowekwa nguo zilizopangwa kwa ustadi.

Duka linalouza nguo za aina tofautitofauti haswahaswa za watoto wakike ikiwemo magauni, makoti pamoja na viatu ambavyo vimepangwa kulingana na mfanano.

Duka linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda ambalo linamakabati yanayotumika kwa ajili hakuhifadhia bidhaa hizo, vilevile lina wahudumu.

Duka linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali ikiwemo keki ambazo zimehifadhiwa kwenye kabati lililotengenezwa kwa kutumia vioo vilevile kuna wateja wakiwa wamesimama mbele yake .

Mwanamke mmoja akiwa katika duka linalouza bidhaa au mahitaji mbalimbali ya nyumbani, akiwa anaweka bidhaa yake katika kikapu, ambacho kinatumiwa kwa ajili ya kubebea bidhaa hizo.

Mwanamke akiwa katika duka, linalo uza bidhaa mbalimbali, huku akiwa amebebelea kikapu ambacho ameweka mahitaji aliyo taka kununua.

Duka linalouza bidhaa za aina mbalimbali ambalo linawateja ndani yake, pia bidha zake zimewekwa katika makabati abayo yametengenezwa kwa kutumia mbao.

Duka linalo tumika kuuza bidhaa mbalimbali, ikiwemo biskuti ambazo zimepangwa kulingana na mfanano, kwenye makabati pia yamebandiwa makaratasi kwajili ya kuelezea bei yake.

Mnunuzi akiwa katika duka linalouza bidhaa mbalimbali, huku akiwa ameweka nanasi lake kwenye mzani kwa ajili ya kupima nakununua.

Duka linalouza mahitaji ya aina tofautitofauti, ambapo mnunuzi amechagua bidhaa yake na kuishikilia mkononi.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali, ikiwemo bidhaa za kilimo kama matunda pamoja na nafaka zilizowekwa kwenye makabati yenye rangi ya kijani.